Watu wazima wa jinsia zote wamejikusanya darasani wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyeko mbele yao. Wamekusanyika kwa nia moja ya kujifunza na kuongeza maarifa, hali inayoonyesha umuhimu wa elimu ya watu wazima katika kuendeleza jamii. Mazingira ni ya utulivu na yameeandaliwa vizuri kwa ajili ya elimu.

Kundi la watu wa zima wenye rika tofauti wakiwepo wanaume na wanawake wamekaa kwenye mpangilio mzuri katika darasa, lenye mandhari nzuri na yenye utulivu wakimsikiliza mwalimu mtanashati aliyesimama mbele yao akitoa somo kwa makini.

Kundi la watu wazima wenye rika tofauti wakiwemo wanaume kwa wanawake wameketi darasani, wakimsikiliza mwalimu mtanashati aliyesimama mbele yao anayetoa somo kwa umakini.

Kundi la watu wazima wenye rika tofauti wakiwepo wanawake na wanaume wamekaa darasani katika mpangilio mzuri, wakimsikiliza mwalimu mtanashati aliyesimama mbele yao akitoa somo kwa makini.

Kitabu cha shule ya msingi kikiwa kimechorwa picha mbalimbali zinazoelezea namna wanafunzi jinsi ya kufanya kama kuoga na kujisafisha. Picha hizi zinasadia wanafunzi wadogo kuelewa kwa haraka ili wanapokuja kuwa wakubwa waweze kufanya shughuli hizi kwa urahisi.

Mwalimu wa shule ya msingi anaelekeza kwa kutumia ubao mweusi ulio andikwa na chaki, akifundisha kwa umakini huku wanafunzi wakiwa wamekaa kwa utulivu kwenye madawati yao, mazingira ya darasa ni safi na yenye mwanga wa kutosha, ikionyesha juhudi za kuinua elimu ya msingi bora kwa watoto.

Majengo ya shule ya msingi yamesanifiwa kwa rangi nyeupe na kijani ya kizungukwa na mazingira safi yenye maua yaliyopandwa kwa mpangilio na miti mirefu. Uwazi upo kwa ajili ya michezo na shughuli zingine za watoto ukionyesha mazingira bora na ujifunzaji.

Mandari nzuri na ya kuvutia ya shule ya msingi, ikiwa imepabwa na wanafunzi waliovaa sare za kupendeza. Huku mazingira ya kijani kibichi na miti mirefu ikitawala eneo hilo. Majengo ya kisasa yanaonekana kwa mbali yakiwa yamenakishiwa na rangi mbalimbali. Mandhari hii inaakisi ubora wa elimu za msingi zinavyoboreshwa katika mazingira ili kuwapa wanafunzi elimu bora.

Mwalimu wa shule ya msingi anaelekeza kwa kutumia ubao mweusi ulioandikwa kwa chaki akifundisha kwa umakini, huku wanafunzi wamekaa kwa utulivu kwenye madawati yao. Mazingira ya darasa ni safi na yenye mwangaza wa kutosha yanaonyesha juhudi za kuinua elimu ya mingi bora kwa watoto.

Maadhali nzuri ya shule ya msingi ikionesha wanafunzi wakitembea, huku wakivaa sare zao za kupendeza. Na mimea ya kijani kibichi ikiwa imetawala ardhi hii huku majengo ya kisasa yakionesha miondombinu uboleshaji wa kisasa katika shule za msingi

Mwalimu wa shule ya msingi aliyevalia baibui la rangi nyeusi na ushungi wa rangi ya bluu, akiendelea kufundisha wanafunzi kwa lugha ya kiingereza, akiwafundisha namna ya kuchora maumbo mbalimbali. Taswira hii inaonyesha umuhimu wa wanafunzi kujifunza lugha mbalimbali kipindi wapo wadogo katika elimu za msingi

Mwalimu wa shule ya sekondari akiwa amevalia mtandio mwekundu amesimama ndani ya maktaba nzuri yenye vitabu vilivyopangwa kwa utaratibu kwenye rafu, kwa utulivu anachagua kitabu cha kujisomea ili kuongeza maarifa na uelewa katika masomo anayofundisha.

Darasa la wanafunzi wa sekondari likiwa katika mpangilio mzuri na lenye madirisha ya kutosha inaoingiza uwazi wa kutosha, viti na meza vimepangwa vizuri vikiangalia mbele kwenye ubao mweupe na kila meza ikiwa na kompyuta mpakato kwa ajili ya wanafunzi hawa kujifunzia.

Bweni la kulala wanafunzi wa shule ya sekondari, limetandikwa vizuri mashuka ya sare ya rangi ya pinki, huku yakiwa na vitanda vya juu na chini, na jengo hili lina madirisha makubwa yanayoingiza hewa ya kutosha na mwanga, pamoja na taa zinazowasaidia wanafunzi kujisomea wawapo katika mabweni haya.

Walimu wa shule ya sekondari wakiwawamesimama nje ya majengo mazuri ya shule hiyo huku mezeni kukiwa na makablasha mbalimbali yaliyojaa vitabu vya wanafunzi na madaftari, tasisi hii inaonyesha umuhim wa madaftari na vitabu kwa wanafunzi kwa ajili ya kuwaongezea taaluma wanapojisomea.

Kitabu cha baiolojia cha sekondari chenye jarada la rangi ya njano na kijani, kimechapishwa vizuri kwa lugha rahisi hii ni nyenzo muhimu ya kutumia wanafunzi na walimu kusaidia elimu bora kwa wanafunzi wa sekondari.

Mwalimu wa shule ya sekondari akiwa amevaa suti nyeusi na tai nyekundu, anafundisha soma la mfumo wa mmeng'enyo wa chakula wa binadamu, kwa kutumia sanamu iliyotengenezwa kwa mpira na dumu kwenye ubao, akionyesha sehemu mbalimbali za mfumo huo kwa vidole vyake vya mbele kwa wanafunzi.

Mwalimu wa shule ya sekondari aliyekalia katika meza ya mbao na kiti amevalia barakoa huku akiendelea kusahihisha madaftari ya wanafunzi yaliyokusanywa pamoja katika meza yake, anahakikisha wanafunzi wote wameelewa kazi aliyotoa na kuwapa alama ya vema wanapostahili ama ya kosa walipo kosea.

Kitabu cha kemia cha sekondari chenye jarada la bluu na rangi ya machungwa, kimechapishwa vizuri kwa lugha rahisi. Hii ni sehemu ya nyenzo muhimu ya kusaidia elimu bora kwa wanafunzi na waalimu katika shule za sekondari.

Kitabu cha kemia cha sekondari chenye jarada ya rangi ya bluu na njano na kimechapishwa vizuri kwa lugha rahisi, hii ni nyenzo muhimu ya kusahidia elimu bora kwa wanafunzi wa sekondari, pindi wanapojisomea wawapo mashuleni.

Madarasa ya shule ya sekondari yamepangiliwa vizuri yakiwa yamepambwa na rangi nyeupe; na yakiwa na madirisha makubwa yanayopitisha hewa ya kutosha pamoja na milango ya kisasa inayohakikisha usalama wa wanafunzi, huku mazingira ya nje yakiwa na sehemu maalumu ya kusomea; na miti inayoendesha mazingira ya hapa na kuweka hewa safi kwa ajili ya wanafunzi.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wamekaa darasani, huku wengine wamevalia barakoa wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyevalia shati anayewafundisha. Taswira hii inaakisi mazingira ya taaluma ya nidhamu ya ndani ya elimu ya juu.

Wanafunzi wa chuo wako darasani wakiwa wamekaa katika mpangilio mzuri wakimsikiliza kwa makini mwalimu wao aliyevalia shati jeupe anawafundisha kwa kutumia vifaa vya kisasa taswila hii inaakisi mazingira ya taaluma na nizam ndani ya elimu ya juu.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu wakiwa wapo darasani, wakimsikiliza kwa makini mwalimu wao, aliyevalia shati aliyesimama mbele na kuwafundisha kwa kutumia kompyuta mpakato, na ubao wa kiruninga. Wanafunzi hao wamekaa katika mpangilio mzuri, wakionyesha kuelewa kile wanachofundishwa na mwalimu wao.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia tofauti wakiwa wamekaa katika darasa lenye utulivu, wakijisomea kwa kujadili huku akitumia kompyuta mpakato. Wakionyesha mazingira ya kujifunza yenye ushirikiano na utulivu wa akili katika mazingira safi ya chuoni hapa.

Wanafunzi wa chuo wakike na wakiume wakiwa wamekaa katika mpangilio mzuri huo darasani, wakimsikiliza mwalimu kwa makini aliyevalia suti anaewafundisha kwa kutumia ubao, taswira hii inakisi mazingira ya taaluma na nidhamu ndani ya elimu ya juu.

Wanafunzi wa chuo wakiwa darasani wamekaa katika mpangilio mzuri na wengine wamesimama juu kabisa, wakimsikiliza mwalimu wao anayewafundisha. Taswira hii inaakisi mazingira ya taaluma na nidhamu ya ndani ya elimu ya juu.

Wanafunzi wa chuo wakiwa darasani wakaa katika mpangilio mzuri na kwa utulivu wamevalia nguo za bluu wa wengine wamevalia nguo nyeupe. Wakimsikiliza kwa makini mwalimu alieko mbele yao anawafundisha kwa kutumia vifaa na ubao wa klisasa. Taswira hii iinaakisi ubora wa teknolojia uliopo katika elimu za juu.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi katika ukumbi maalumu na wamekaa katika upangilio mzuri wakimskiliza kwa makini mwalimu wao anaowafundisha kwa kutumia vifaa maalumu na vya kisasa. Taswira hii inaonyesha mazingira ya taaluma ya nidhamu ya ndani ya elimu ya juu.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wamekaa darasani katika mpangilio mzuri wakimsikiliza mwalimu kwa makini aliyevalia suti, anayefundisha kwa kutumia ubao, taswira hii inaakisi mazingira ya taaluma na nidhamu iliyopo ndani ya elimu za juu.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi darasani katika makundi mbalimbali kwenye viti vyao vya plastiki, wakiendelea kujadili na kusoma kupitia katika runinga iliyoko mbele yao. Taswira hii inaakisi utulivu wa mazingira uliopo na teknolojia inayotumika katika vyuo vikuu, kwa ajili ya wanafunzi kujisomea.

Wanafunzi wa chuo wapo darasani wakiwa wamekaa katika mpangilio mzuri wa kumsikiliza mwalimu wao, anaefundisha kwa tumia ubao na vifaa vya kisasa. Taswira hii ina akisi mazingira ya taaluma na nidhamu ndani ya elimu ya juu.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia tofauti, wamekaa katika mpangilio mzuri darasani wakimsikiliza kwa makini mwalimu wao aliyevalia koti zuri, anayewafundisha kwa kutumia vifaa vya kisasa. Taswira hii inaakisi ubora uliopo katika taaluma ya nidhamu katika elimu ya juu.

Wanafunzi waliovalia makoti ya bluu, wamekaa darasani katika mpangilio mzuri na kwa utulivu; wakitengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa. Wakipata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wao binafsi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi, wamevalia makoti ya bluu, wakiwa wamekaa darasani kwenye mpangilio mzuri na kwa utulivu, kila mmoja akifanya kazi yake kwenye kompyuta, huku mwalimu aliyevalia barakoa akitembea katikati yao akikagua kazi hizo kwa umakini mkubwa.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa wamekaa darasani wakijifunza kwa kutumia vifaa mbalimbali, kwa kufanya ufundi wa vitendo katika kupata elimu inayokuja kuwasaidia pindi watakapo jiajiri au kuajiriwa.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wamevalia makoti, wakiwa darasani na wameketi katika mpangilo mzuri kila mmoja akifanya kazi yake kwenye kompyuta yake. Huku mwalimu aliyevalia barakoa akikagua kazi zao kwa umakini mkubwa.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi waliovalia makoti ya bluu wamekaa kwa utulivu wakitengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa, wakipata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wao binafsi.

Wanafunzi waliovalia koti la bluu wamekaa darasani katika mpangilio mzuri na utulivu, wakitengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa. Wakipata mafunzo ya vitendo yayowaandaa kwa kazi za kiufundi na kuongeza ubunifu wao binafsi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa wamekaa darasani kwa utulivu wakitengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa. Wakipata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu huo binafsi, wanaoenda kuutumia kipindi watakapojiajiri au kuajiriwa.

Wanafunzi wa ufundi wakiwa karakana wakitengeneza gari kwa kushirikiana, wengine wakiwa wanakagua gari na wengine wanatumia vifaa kama spana, mazingira ni ya mafunzo ya vitendo kwa ujuzi wa ufundishaji.